Mavazi na sanamu za katika jamii ya maasai yanapatikana kwa maduka na kila aina na rangi tofauti tofauti, yakiwemo hata mavazi ya kiasili iliyotengenezwa na ngozi ya wanyama wa msitu.

Soko huwa na watu wengi, utapata kila aina ya vyakula kule sokoni kama vile nyanya, kama vile machungwa, maembe na vitu vyote vya kukula.

Magari ya aina yoyote utayapata yakiwemo ya rangi tofauti tofauti kama ya manjano, ya samawati na mengineyo yote utayapata kwenye maegesho.

Shilingi mia tano ya nchini Kenya iliyo na sura ya mzee Jomo Kenyatta, aliyekuwa raisi wa nchi ya Kenya miaka iliyopita.